Wanariadha wa Kenya wakiandamana kwenye tukio kubwa la michezo; olimpiki au paralimpiki. Wengi wamevalia sare nyekundu na baadhi yao hasa wanawake wamepambwa kwa shanga za kitamaduni kwenye shingo na vichwa. Mbele, aliyekalia kiti cha magurudumu ameshika bendera ya Kenya akiwakilisha nchi. Nyuma yao umati mkubwa wa watazamaji kwenye uwanja.

Rundo la karatasi za rangi tofauti zilizokunjwa na kusimama wima ndani ya chombo fulani. Zina rangi kama vile njano, buluu, waridi, zambarau na nyeupe. Nyuma, ukuta mweupe na sehemu ya kitambaa cheusi chenye picha ya puzzle .

Kundi la wanariadha kumi na moja wa Kenya wakiwa ni wanawake na wanaume amesimama na mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wamevaa jaketi zenye rangi nyekundu na kijani wameshika cheki kubwa yenye kiasi cha shilingi milioni tano iliyoelekezwa kwa Kenya National Paralympic committee .

Eneo la wazi lenye nyasi nzuri iliyokatwa, labda uwanja wa jengo. Katikati, nguzo ndefu nyeupe ya bendera na nyuma miti mikubwa yenye majani mabichi. Upande wa kulia, jengo lenye paa la rangi nyekundu na nguzo ya mbao. Mazingira ni tulivu na safi.